Maafisa wakiwa wamevaa sare za reflective wakihudumia katika meza ya usajili wa taarifa. Wote wamevaa barakoa jambo linaloashiria tahadhari dhidi ya Covid Nineteen .

Ikiwa umepoteza ID kimakosa unaweza enda huduma kutengeneza ID nyingine. Pale wakati wa kupiga kura pia watu huenda huku kutengeneza kura na vitu zingine na inasaidia sana Kenya.

Huyu ni mwaariadha wa kwanza aliyekimbia akafika wa kwanza akavuka yeye ndio wakwanza aliyekuja katika watu aliyekimbia nao.

Hawa ni wachezaji waliokuwa wakicheza mpira kukutana. Mpira ikiwa inaendelea katikati, kulikuwa na half . Wakakutana wakiwa wanaongea pamoja.